Daktari aliyehudumia mtoto mchanga na amevaa barakoa, kuna mtu au mlezi anayesimama karibu akimshuhudia mhudumu hivyo.

Daktari aliyempea mtoto mdogo chanjo. Chanjo hiyo inatusaidia sana kwa afya yetu na inaboresha afya yetu. Tunaitaka watu wachukue hiyo chanjo.

Ni dawa MMR Vaacine inatumika kudunga watu na kulinda afya yao kuboresha fya yao inatusaidia watu wengi sana.

Kuna maji iliyokuja kuharibu ardhi yetu na nchi yetu imeenda na magari zingi na ikaharibu vitu vingi sana ikabomoa manyumba ikatuletea shida nyingi sana.

Dawa hii hutusaidia kutibu magonjwa nyingi sana ni antibiotics ni dawa muhimu sana kwa afya yetu inatusaidia kuhudumia watu wengi sana kwa hii dunia, watu wanaipenda hili dawa.

Kuosha mikono zako kwa kila wakati uliotaka kuboresha afya yako, ukiosha mikono yako na maji na sabuni inaboresha afya yako.

Wafanyikazi wa usafi wakiwa katika eneo lenye taka nyingi wakifanya shughuli za kutoa taka wamevaa mavazi rasmi ya kazi yenye mistari ya kufagia mwanga kwa ajili ya usalama.